Mwanamke amevalia mavazi ya kulala ya waridi na kofia samawati wameketi karibu na mwanaume aliyemshikilia mtoto mchanga aliyevikwa mavazi nyekundu yenye mada ya krismasi. Mavazi ya mtoto ikiwemo kofia ya Santa yanaashiria kuzaliwa kwake wakati wa likizo.

Panzi kadhaa wametua kwenye mmea wa mahindi. Wanaweza kusababisha hasara kubwa kwa mimea, kwani hula majani na mazao mengine, na hivyo kupunguza mavuno. Hii huathiri usalama wa chakula na kipato cha wakulima.

Mvulana aliyevaa shati la samawati amesimama kwenye eneo la ardhi inayoonekana kama nyumba iliyobomolewa. Mazingira yaliyomzunguka hayaonekani kuwa safi na vumbi na uchafu mwingi, unaweza kuhatarisha maisha yake hasa mfumo wa ufumuaji.

Mtu anaonekana kama mganga wa miti shamba, amezungukwa na mimea na mti shamba mbalimbali, ikiashiria ujuzi wake wa tiba asilia. Pia kuna kitu kinachoonekana kama kibweu au chombo kinachotumika kuhifadhi au kuandaa dawa za jadi.

Eneo lote limejaa mafuriko, huku wanyama, watu wazima na hata watoto wakitembea ndani ya maji. Nyumba zinaonekana kuzama majini, zimefunikwa kwa kiasi kikubwa na maji. Hasara za mafuriko ni nyingi, ikiwemo uharibifu wa mali, hatari za kiafya, kutokana na maji machafu na usumbufu mkubwa wa maisha ya kila siku.

Daktari wa kike amevalia koti jeupe la kitabibu anamhudumia mvulana mdogo anayeshikiliwa na mama yake. Daktari anamuonyesha mtoto doli ndogo pengine kwa lengo la kumtuliza na kumfanya ajisikie vizuri kabla au wakati wa matibabu.

Chupa ya kijani kibichi imeandikwa D3 ten thousand IU ikiwa na maelezo short term therapy for vitamin D deficiency . Matibabu ya muda mfupi kwa upungufu wa vitamin D. Hii inaonyesha kuwa dawa hiyo inatibu upungufu wa Vitamin D kwa kipindi kifupi.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia sare za shule na barakoa wanaonekana wakinawa mikono yao kwenye bomba la maji ambapo kuna sabuni na maji safi. Kitendo hiki cha kunawa mikono ni muhimu kwa kuzuia kwenea kwa magonjwa hasi katika mazingira ya shule.

Madaktari wawili wa meno wanachunguza meno ya mgonjwa kwa umakini mkubwa, wakitumia vifaa maalumu. Wote wawili wamevaa barakoa nyeupe kujikinga na kuwalinda, pamoja na makoti ya kitabibu yanayoashiria taaluma yao. Wanajadili hali ya meno, wakitoa ushauri na kutambua matatizo yanayoweza kuhitaji matibabu zaidi.

Picha hii inaonyesha chungu cha udongo chenye rangi ya kahawa na nyeusi . Kina alama au nakshi kuzunguka zikionyesha ufundi wa kitamaduni. Moshi unatoka ndani ya chungu hicho kuashiria kuna kitu kinapikwa ama kina moto. Karibu na chungu hiki naweza kuona vyungu vingine ingawa havionekani wazi.

Naona viungo vya tiba. Vinaonekana kama makopo ya glasi. Vimeandikwa single dose 0.5ml vials . Nyuma yake kuna sanduku la chanjo. Linaonyesha rubela virus vaccine live .

Picha hii inaonyesha watu wanne. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyekundu amembeba mtoto mchanga. Mwanamke mwingine aliyevaa shati la njano na kofia ya bluu anaonekana akimpatia mtoto huyo kitu kinachoonekana kama chanjo.

Picha hii inaonyesha watu watatu, mmoja anayeonekana kama mgonjwa amelala kitandani. Mwingine amesimama akitazama anachofanya mwenzake. Wa tatu, anayeonekana kama daktari, amevaa miwani maalum, glavu na barakoa akimchunguza mgonjwa aliyelala kitandani.

Picha hii inaonyesha chupa nne za dawa, zinaonekana kama chupa za vitamini ambazo ni muhimu sana kwa afya ya mwili wa binadamu. Vitamini hivi husaidia kuimarisha kinga, kuupa mwili nguvu na kuhakikisha ukuaji mzuri na ustawi wa jumla.

Picha hii inaonyesha chupa ya dawa iliyoandikwa nature mate iron 18mg vitamin c gummies imeandikwa pia ina peremende sitini, ukiangalia ndani kidogo unaweza kuona peremende hizo zenye rangi ya kahawia damu au maruni.

Picha hii inaonyesha watu watatu. Moja wao amelala kitandani, huku wawili wakimchunguza meno. Ana mdomo wazi kabisa. Madaktari wote wawili wanatazama ndani ya mdomo wa mgonjwa. Wote wawili wamevaa barakoa na glavu.